Manoti ya pesa yamewekwa kwenye meza na yamepangwa kufuatilia na kiwango manoti ya miambili kando manoti ya mia tano kando manoti ya elfu moja kando.

Kuna kibanda ambacho kimeonyesha bidhaa tofauti tofauti za mapambo na urembo, kunaonekana shanga na hereni za kitamaduni za rangi tofauti tofauti.

Hapa ni soko ya vyakula, watu mbali mbali wamekuja sokoni, kuna wale wanao uza na wengine wanaonunua, kuna vyakula kama vile mapapai, avocado, mananasi, na nyanya.

Hapa kuna kampuni ya bima inayoitwa Shimin, nambari yao simu na kile ambacho wanataka kufanyia watu. Na wanasema kuwa wanaweza fanya bora zaidi.

Kuna soko ya chakula na matunda inaonekana mama mmoja ananunua kwenye kibanda hicho , kuna chakula kama vile mananasi, ndizi, maembe na mengine.